Nguzo mbili ndefu zikiwa zimeshikilia kifaa kikubwa ambacho hutumika katika uchakataji wa umeme unaotoka katika eneo la uzalishaji huku ukiwa na nyaya nyingi zinazotumika katika usambazaji wa huduma hiyo katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho.

Nguzo kubwa iliyoshikilia nyaya za umeme ambazo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa nishati hiyo, kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma kwa maeneo ya watumiaji wa mwisho, kama majumbani pamoja na viwandani.

Nguzo ndefu iliyoshikilia nyaya nyingi za umeme ambazo hutumika katika usafirishaji kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho, pembeni yake kukiwa na jengo ambalo ni moja ya watumiaji wa huduma hiyo.

Eneo kubwa likiwa na maji mengi na lenye miundombinu ya kisasa na ya kiteknolojia, ambayo hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme, ambayo husafirishwa kupelekwa katika maeneo ya watumiaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na majumbani, na sehemu za viwanda.

Nguzo ndefu na imara iliyo na kifaa cha umeme ambayo hutumika kushikilia nyaya zinazosafirisha umeme kutoka katika eneo la uzalishaji kwenda katika maeneo ya usambazaji ikiwa ni pamoja namaeneo ya makazi na viwandani katika kutoa huduma za umeme.

Eneo kubwa lililo tengwa lenye miundombinu na mitambo ya kisasa inayotumika katika uzalishaji wa nishati ya umeme . Ambapo hufasirishwa katika nguzo na nyaya maalumu, ili kupeleka huduma ya nishati hiyo katika maeneo ya nyumbani paamoja na viwandani.

Daraja ambalo ni kwa ajili ya kuvusha kutoka katika upande mmoja kwenda mwingine, likiwa limefungwa vizuri taa ambazo hutumika kwa ajili ya kumulika wakati wa giza, ikiwa ni katika eneo la uzalishaji wa nishati ya umeme ambayo inalenga kutoa huduma hiyo kwa watumiaji wa mwisho .

Sehemu ikiwa na nyaya nyingi za umeme ambazo hutumika katika usafirishaji wa nishati hiyo, kwenye kutoa huduma kwa watumiaji wa mwisho. Huku kukiwa na kamera ya ulinzi ambayo hutumika kurekodi na kuonyesha matukio mbalimbali, pamoja na taa ambayo hutumika kwa ajili ya kumulika wakati wa giza.

Nguzo ndefu ikiwa na nyaya nyingi za umeme, ambazo hutumika kwa ajili ya usafirishaji kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma hiyo ya nishati katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na majumbani na sehemu ya viwanda.

Nguzo imara na ndefu, zikiwa zimeshikilia nyaya ambazo huwa zinatumika kusafirisha umeme, kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza katika maeneo ya makazi pamoja na viwanda, ambapo hutumika kwenye uzalishaji na matumizi ya kawaida ya nyumbani.

Nguzo ndefu ambayo imeshikilia nyaya nyingi zinazotumika katika usafirishaji wa umeme, kutoka katika eneo la uzalishaji na kusambaza huduma hiyo kwenye maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho, kama nyumbani pamoja na sehemu za viwandani.

Taa za barabarani, ambazo hutumika kwa ajili ya kuongoza magari katika eneo la makutano, ikiwa na kifaa cha kuhesabu muda pamoja na taa zenye mwanga wa aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyekundu kuonyesha ishara ya kusimama, njano kujiandaa na kijani kuruhusu.

Bango lenye alama ya barabarani likiwa na alama ya hakuna maegesho katika eneo hilo. Likiwa ni moja ya mabango ya alama ambayo yanatumika katika kutoa maelekezo kwa madereva, na watumiaji wengine wa barabara, juu ya njia sahihi ya matumizi ya barabara.

Watu wakiwa wanavuka katika eneo la barabara lenye alama ya pundamilia, ambayo hutumika kama ishara kwa madereva na waendeshaji wa vyombo kusimamisha vyombo hivyo na kuruhusu watembea kwa miguu kukatisha, kisha kuendelea na safari watakapoisha.

Eneo la barabara lenye vibao vilivyo na alama kwa ajili ya kutoa maelekezo kwa madereva na watumiaji wengine, kwa mfano: sehemu ya kusimama, kivuko cha watembea kwa miguu na mwendo unaotumika kuendesha; ili kulinda usalama na matumizi sahihi.

Wafanyakazi wa ujenzi wakiwa katika shughuli ya utengenezaji wa barabara, huku pembeni yao likiwepo gari ambalo hutumika katika kutengeneza na kuchanganya zege ambapo barabara hiyo itatumika kwa ajili ya usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa kwa kutumia vyombo mbalimbali kama magari, pikipiki na baiskeli.

Chombo cha moto aina ya pikipiki kinachotumia matairi mawili, kikiwa kimepakiwa nje ya makazi ambacho hutumika katika usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa kupelekwa katika maeneo mbalimbali kwa uharaka.

Gari maalumu linalotumika katika ujenzi wa barabara, kwa kiwango cha lami. Likiwa linafanya kazi hiyo, kwa kushirikiana na mafundi wengine wa ujenzi, ambapo barabara hiyo itatumika katika usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa, kwa kutumia vyombo mbalimbali kama magari, pikipiki pamoja na baiskeli.

Barabara ya lami ambayo hutumiwa na vyombo vya aina tofauti kama magari, pikipiki pamoja na baiskeli. Katika usafirishaji wa watu na bidhaa ikiwa na gari linalopita, huku pembeni kukiwa na watembea kwa miguu pamoja na majengo katika pande zake zote mbili.

Barabara yenye magari mengi, ambayo hutumika kusafirisha watu pamoja na bidhaa, huku pembezoni kukiwa na kundi kubwa la watu wanaotembea kwa miguu na wangine wakisubiri kupata usafiri kwaajili ya kuelekea sehemu mbalimbali.

Treni ambayo huundwa kwa muunganiko wa mabehewa, na hutembea katika njia yake ambayo inafahamika kama reli. Ikiwa ni chombo kinachotumika kwa ajili ya usafirishaji, wa abiria pamoja na mizigo mizito, kutoka katika sehemu moja kwenda katika eneo jingine.

Treni chombo ambacho kimeundwa na muunganiko wa mabehewa na hutembea katika njia yake maalum inayofahamika kama reli ,ikiwa inatumika katika usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa zenye uzito mkubwa kutoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Afisa usafirishaji akiwa amevaa kofia ngumu, ambayo hutumika kulinda eneo la kichwa pindi ajali inaptokea, akiwa anakabidhii mizigo kwa mteja ambayo aliiagiza, huku nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho anakitumia, aina ya pikipiki.

Barabara kubwa ikiwa imejaa magari mengi yaliyo na muelekeo tofauti, ambayo hutumika katika usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa, huku pembezoni pakiwa na majengo, mabango ya matangazo pamoja na watu wanaotembea kwa miguu.

Vyombo vya moto aina ya magari ambavyo hutumika katika usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa, yakiwa yanatembea barabarani katika uelekeo unaofuatana, huku pembezoni kukiwa na majengo pamoja na watu wanaotembea kwa miguu.

Mtu akiwa amekaa kwenye chombo cha usafiri aina ya pikipiki ambacho hutumika kama chombo binafsi, kupakia abiria au mizigo akiwa amevaa kofia ngumu ambayo hutumika kwa ajili ya kulinda eneo la kichwani pindi ajali inapotokea. Pembeni yake kukiwa na mwingine ambaye ameshikilia kipaza sauti ili asikike vizuri wakati wa kuongea.

Vyombo maalumu ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya shughuli ya ukusanyaji wa taka pamoja na kuhifadhi, vikiwa na ukubwa tofauti pamoja na rangi zisizofanana, ambavyo lengo lake ni kupunguza uzagaaji wa taka pamoja na kutunza mazingira.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani linalotumika katika ukusanyaji na usafirishaji wa taka likiwa na mtambo maalumu ambao unabeba vyombo vinavyotumiwa na watu katika kukusanya taka kutoka maeneo mbalimbali na kupakia kwenye gari hilo kwa ajili ya kuipeleka katika maeneo yaliyotengwa .

Eneo maalumu lililotengwa, kwaajili ya ukusanyaji na uhifadhi wa taka, zikiwa zinachomwa moto, kwa lengo la kuzuia usambaaji katika maeneo ya mitaa, makazi, na miji, ili kulinda uchafuaji wa mazingira, pamoja na kutunza afya ya binadamu.

Chombo maalumu kilichotengenezwa kwaajili ya ukusanyaji na kutunza taka, kikiwa na vitundu vidogovidogo kwaajili ya kuruhusu mzunguko wa hewa, ili kuzuia uzalishaji wa harufu mbaya, kukiwa na lengo la kuzuia usambaaji wa taka ili kutunza mazingira.

Magari makubwa ambayo hutumika kwa kazi maalumu ya ukusanyaji, usafirishaji wa taka kutoka katika maeneo mbalimbali ya mitaa, miji na majiji; yakiwa katika sehemu iliyotengwa yakimwaga uchafu huo, huku kukiwa na wafanyakazi waliovaa sare maalumu za rangi ya bluu, mabuti, pamoja na kofia wakisaidia kazi hiyo.

Eneo kubwa maalum lililotengwa kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi taka , ikiwa na lengo la kuzuia usambaaji katika maeneo ya mitaa , miji na majiji , ili kuepusha uchafuaji wa mazingira na kulinda afya za binadamu.

Wakusanyaji wa taka, wakiwa katika shughuli ya upakiaji katika gari ambayo itatumika kusafirisha. Huku wamevaa mavazi maalumu kama: mabuti, kofia, barakoa na vifaa vya kukinga mikono; ili kujilinda na madhara, ikiwa ni lengo la kuzuia usambaaji katika maeneo ya mitaa, miji na majiji.

Kundi la watu wakiwa wameshikilia bomba linalotoa maji kwa kasi kubwa, huku wengine wakiwa wameshikilia mafagio pamoja na wale wanaoshuhudia kwa umakini tukio la usafishaji wa mazingira na kuondoa uchafu katika moja ya eneo.

Watu wakiwa katika shughuli ya usafishaji wa mazingira, kila mmoja akiwa ameshika kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kazi hiyo. Ikiwa ni pamoja na fagio kwa ajili ya kufagilia, koleo kwa ajili ya kuzolea na mfuko unaotumika kuhifadhi na kuzibeba taka hizo kwa ajili ya kupeleka katika eneo lililotengwa.

Chombo ambacho kimetengenezwa maalumu kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi taka, pembeni yake kukiwa na mfuko wa rangi nyeusi ambao unatumika kwa ajili ya kubebea uchafu, vyote hivyo vikiwa vina lengo la kupunguza uzagaaji wa taka pamoja na kulinda afya za binadamu.

Chombo maalumu kinachotumika kukusanya na kuhifadhi taka, kikiwa katika eneo la ndani ya makazi, ambapo huhifadhi taka hizo kwa kipindi kifupi cha muda, kabla ya kwenda kutupa katika eneo lilotengwa; ikiwa na lengo la kutunza mazingira na kulinda afya za binadamu.

Wafanyakazi wanaojihusisha na shughuli ya usafishaji wa mazingira, wakiwa katika kazi ya ukusanyaji na kupakia taka katika gari kubwa, ambalo hutumika maalumu kwa ajili ya kusafirisha uchafu kutoka katika maeneo ya makazi, na kupeleka katika sehemu maalumu iliyotengwa.

Wafanyakazi wanaojihusisha na usafishaji wa mazingira, wakiwa wanakusanya taka na kuzipakia katika gari, linalotumika kwa kazi hiyo, huku wengine wakiwa juu wakizipanga, ambapo huzunguka na kuzikusanya katika maeneo mbalimbali, kwaajili ya kuzisafirisha na kupeleka katika eneo lililotengwa,

Usafishaji na ukusanyaji wa takataka tayari kwa kwenda kuzitupa ama kuzifanyia taratibu nyingine ili kuzirejesha katika matumizi. Zoezi hili likilenga kupunguza matokeo hasi katika mazingira, pamoja na afya ya binadamu.

Gari kubwa ambalo hutumika katika shughuli za ukusanyaji na usafirishaji wa taka, kutoka katika maeneo mbalimbali na kupeleka katika eneo maalumu lililotengwa, ikiwa na lengo la kupunguza uchafuaji wa mazingira, pamoja na kulinda afya za binadamu.

Eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya kuhifadhi taka, zilizowekwa katika mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi, ikiwa ni lengo la kuzuia usambaaji katika maeneo ya makazi, mitaa na miji, ili kuzuia uharibifu wa mazingira pamoja na kulinda afya ya binadamu.

Eneo likiwa na chupa nyingi za vinywaji, zilivyokwisha kutumika ambazo hukusanywa katika maeneo ya mitaa, miji, pamoja na kumbi za sherehe, na kisha kufanyiwa uchakataji kwa ajili ya kurudisha kwenye matumizi ikiwa ni moja ya mbinu ambayo hutumika katika utunzaji wa mazingira.

Chombo kikubwa kilichotengenezwa maalum kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi taka, kilicho na matairi kwa ajili ya kurahisisha uhamishaji na usafirishaji. Ikiwa na lengo la kuzuia usambaaji wa taka kwenye maeneo ya mitaa, miji na majiji, kulinda mazingira pamoja na afya ya binadamu.

Vyombo vingi vikubwa maalumu kwa ajili ya kuwekea uchafu ambavyo huwekwa maeneo ya mitaa, miji na majiji; ikiwa lengo lake ni kuzuia utupaji taka ovyo, uchafuaji wa mazingira na pamoja na kutunza afya za binadamu.

Vyombo maalumu ambavyo hutumika kwa ajili ya kukusanya na kuhifadhi taka, vikiwa na rangi nyeusi na vilivyowekewa matairi ambayo hurahisisha uhamishaji wa vyombo hivyo; ikiwa ni katika utunzaji wa mazingira, pamoja kupunguza uzagaaji wa uchafu.

Mabomba yaliyofungwa na kupangiliwa vizuri, yakiwa yanatumika katika usafirishaji wa maji, kutoka katika eneo la chanzo na kusambaza katika maeneo mbalimbali ya watumiaji wa mwisho, ikiwa ni katika utoaji wa huduma ya maji.

Eneo lenye vifaa vya ujenzi na mtambo maalumu , kwaajili ya kutengeneza mabomba na mitaro, yanayotumika katika usambazaji wa huduma ya maji safi, na utoaji wa maji taka , katika maeneo ya makazi na viwanda.